Mhadhiri yupo teyari kwa ajili ya kuwa fundisha wanafunzi wake kile ambacho amekiandaa kwa ajili ya kuwafundisha na wanafunzi, wameweka umakini mkubwa kwa kusikiliza kile ambacho amekusudia kukifundisha ili wao waweze kuelewa.